Naona jumba moja kubwa limeandikwa, Kwa Jomvu Primary School kuashiria kwamba ni shule. Kandokando kuna miti mikubwa mirefu mirefu. Juu angani kuna mawingu machache sana meupe.